Balijam ni dawa ya asili ya miti shamba inayosaidia kutatua tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Imetengenezwa kwa mimea ya asili bila kemikali na hurejesha nguvu na hamu ya ndoa kwa njia salama. Kwa afya ya wanaume na kujiamini, tumia balijam suluhisho la kweli kwa tatizo hili nyeti.

Mafuriko yamejaa katika uwanja wa nyumba, maji yamefika hadi karibu na mlango wa kuingia wanawake wawili wameshika baseni mkononi na wanamwaga maji nje kupitia mlango wa geti wamechoka lakini bado wanaendelea wakimimina baseni mmoja baada ya nyingine. Kila mtu anaonekana kujitahidi kuokoa mali na kuhakikisha maji hayatui zaidi ndani ya ,hali ni ngumu lakini kuna na mshikamano na juhudi kubwa.

Msitu mkubwa unawaka moto huku miti mirefu ya mbao ikiwa imeshika moto na nyasi za chini zikiungua kwa kasi. Moto umeenea kwenye eneo kubwa na moshi mzito wa kijivu unapanda juu kuelekea angani. Hakuna wanyama wanaonekana kwenye picha na hali ni tulivu bila sauti. Lakini mandhari inaonyesha athari kubwa ya moto wa msitu. Majani yamekauka na moto unaonekana kuzidi kusambaa kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Watu wawili wamevaa mavazi meupe ya kujikinga pamoja na barakoa na glovu, wakifanya kazi ya kunyunyuzia dawa ndani ya nyumba. Mmoja wao ananyunyuzia ndawa kwenye kona za chumba kwa kutumia kifaa maalum. Huku mwenzake akifuta meza kwa uangalifu kwa kutumia kitambaa na dawa ya usafi. Hii ni sehemu ya jitihada za kuua vijidudu kuzuia maambukizaji au kudhibiti wadudu kama umbu au mende. Mazingira yanaonyesha tahadhari ya hali ya juu na usafi.

Picha inaonyesha mtoto mdogo amesimama kimya mbele ya nyumba iliyobomolewa; amabayo inaweza kuwa imebomolewa na mamlaka ya barabara au kuharibiwa na janga la asili kama mafuriko, upepo mkali au maporomoko ya ardhi. Mabaki ya nyumba yanaonekana nyuma yake. Mtoto huyo anonekana mwenye huzuni au mshangao akitazama kilichobaki. Picha hii ni ya kuguza moyo ikionyesha hatari za ubomoaji au majanga kwa maisha ya familia na watoto.

Maji ya mafuriko yameingia katika kijiji. Nyumba ya nyasi ya kisomali inaanza kufurika, maji yakiingia kwa kasi kupitia mlango na chini ya ukuta. Watu wachache wako karibu, wanabeba ndoo, vyombo na vitu muhimu kutoka ndani ya nyumba. Wanaume watatu wamesimama pembeni wakishikilia nyumba hiyo ya nyasi kwa nguvu, wakijaribu kuizuia isianguke au kusombwa na maji. Hali ni ya taharuki lakini kila mtu anajaribu kuokoa kilicho muhimu.

Hii ni ndani ya gari la wagonjwa lilioandaliwa kwa dharura. Tunaweza kuona machela tayari kwa kubeba wagonjwa. Viti maalamu kwa wahudumu wa afya na vifaa muhimu kama mashine ya kupima shinikizo la damu, oxygen, na dawa mbalimbali. Gari hi linaweza kutoa huduma ya kwanza njiani kabla ya kufika hosipitalini.

Mama mzee ameketi kwa utulivu kwenye kiti, mkono wake ukiwa wazi kwa ajili ya chanjo. Muuguzi mwenye glavu na barakoa anamchoma sindano kwa uangalifu. Mama huyo anaonekana jasiri akiwa na uso wa matumaini na furaha kwamba afya yake inalindwa. Watu wengine wakubwa kwa wadogo, wanasubiri zamu yao kwa mpangilio. Hii ni sehemu ya kampeni ya chango inayolenga kulinda maisha, hasa ya wazee dhidi ya magonjwa hatari.

Muinua afya ya jamii ameketi na mama mmoja nyumbani kwake akiwa na karatasi yenye picha na maelezo ya kiafya. Anamuelimisha kuhusu lishe bora, uzazi wa mapango au chanjo za watoto. Huu ni mfano wa huduma ya afya inayowalenga wananchi moja kwa moja kwa njia ya mazungumzo ya ana kwa ana na uelewa wa karibu wa changamoto za familia.

Daktari wa meno anamwelekeza mgonjwa aliyevaa hijabu kwa kutumia mfano wa meno ya plastiki. Anamwonyesha jinsi ya kusafisha meno kwa usahihi na kudumisha usafi wa kinywa. Ni njia bora ya elimu ya afya inayojenga uelewa na kuzuia matatizo ya meno kabla hayajatokea.

Barabara imejaa maji kutokana na mafuriko huku tuk tuk na boda boda zikipita kwa tahadhari. Madereva wanajaribu kuendesha kupitia maji yaliyofunika sehemu kubwa ya barabara, baadhi yao wakipunguza mwendo ili kuepuka, kuteleza au kuharibika. Maji yanaonekana kuwa ya matope, yakitiririta polepole pembeni. Hali hii inaonyesha changamoto za usafiri wakati wa mvua mkubwa, hasa kwa magari madogo kama tuk tuk na pikipiki.

Katika wodi ya watoto wachanga, muuguzi mmoja anaandaa sindano kwa uangalifu ili kutoa chanjo kwa mtoto mdogo. Karibu naye, muuguzi mwingine amesimama akiangalia mtoto mwingine kwa makini, na akihakikisha yuko salama na hali yake ni nzuri. Wauguzi hawa wanafanya kazi kwa upendo na uangalifu mkubwa kuhakikisha afya ya watoto inalindwa na ni mwanzo maisha yao.

Chupa hii ya dawa ina virutubisho muhimu, ayon 18 pamoja na vitamini C katika mfumo wa kazi tamu. Madini ya chuma huongeza damu, na vitamini C husaidia mwili kunyonya chuma vizuri zaidi. Ni bora kwa wenye upungufu wa damu, hususan wanawake wana watoto, tumia kulingana na maelezo ya daktari kwa afya bora na nguvu zaidi kila siku.

Mwanamke mmoja ameketi akiwa ameshika pedi tano za kike mkononi. Huku mezani kukiwa na nyingine zaidi. Anaonekana akiwa kwenye kampeni au kikao cha uhamasishaji kuhusu afya ya hedhi. Hedi hizi ni muhimu kwa kuhakikisha wasichana na wanawake wanadumisha usafi na utu wao wakati wa siku zao. Ni hatua ya kuelekea usawa wa heshima kwa afya ya uzazi.

Daktari amevaa glavu na mavazi ya kujikinga ya manjano, akihudumia mtoto mwenye Surua. Anashika kwa upole mkono mdogo wa mtoto ambao umejaa vipele vya Surua. Kwa utaratibu na uangalifu mkubwa, anatoa matibabu ili kupunguza maumivu na kuzuia mambukizi zaidi. Ni huduma ya huruma na taalamu kwa ajili ya afya ya mtoto.

Picha inaonyesha mtoto mdogo mwenye dariri za surua hasa kwenye miguu na mikono. Ngozi yake inavipere vidogo vidogo vya vikundu vilivyo tapakaa inavyoashiria hatua za kazi au kwa mwanzo wa surua. Mtoto anaonekana dhaifu au mwenye uchungu na ngozi yake inaonyesha uwepo wa upere uliovimba kwenye mwasho. Mazinira yanaweza kuwa ya nyumbani au kituo cha afya yakionyesha hali ya uangalizi au matibabu. Hali hii ni hatari kwa watoto wasiopata chanjo.

Mwanaume na mwanamke wamevaa barakoa na buti za mvua wakiosha mikono yao kwenye tangi dogo lenye bomba la maji. Wanafuata hatua sahihi za usafi wa mikono. Watu wawili wengine wakiwa pembeni wakiangalia kwa makini wakijifunza. Hii ni sehemu ya kampeni ya kuhamasisha usafi na kuzuia maambukizi ya magonjwa kama vile COVID-19 .

Mama mmoja amepanga kwa mpangilio shanga za jadi, mikufu na vitu vingine kwenye chupa vinavyoaminika kuwa na matumizi ya kitamaduni au kiafya. Pembeni, kuna ubao ulioandikwa bei ya kila bidhaa. Mteja mwanaume amesimama mbele yake akiangalia kwa makini kabla ya kununua. Ni biashara ya kienyeji iliyojaa utamaduni na maarifa ya asili.

Mwanahudumu wa afya aliyevalia fulana ya manjano yenye maandiishi ya Polio, anampatia mtoto matone ya chanjo ya polio, moja kwa moja mdomoni. Zoezi hili linafanyika kwa uangalifu, kuhakikisha kila mtoto analindwa dhidi ya ugonjwa huo hatari. Ni sehemu ya kampeini ya kitaifa ya kuhakikisha watoto wote wanalindwa dhidi ya ulemavu wa kudumu.

Watu wengi wamesima kwenye mstari wa foleni wakisubiri kupokea chanjo kutoka daktari aliyevaa koti la reflector. Daktari huyo amesimama mbele akihudumia mtu mmoja baada ya mwingine kwa utaratibu. Watu kwenye foleni wanashikilia kadi au vitambulisho na wanaonekana wakiwa watulivu na watiivu kwa mpangilio. Mandhari ya eneo huenda ni kijijini au mtaa wa kawaida. Na shughuli hii inaonyesha juhudi za hudumu ya afya ya jamii kufikia watu kwa usawa na ufanisi.

Ni hospitali ya kaunti ya Ahero ikiwa imeadhirika na mafuriko huku maji yakiwa yamejaa katika maeneo ya nje ya hospitali. Hema la muda lililowekwa kwa huduma za kusubiri wagonja limejaa maji, vikionekana haviwezi kutumika kwa sasa. Maji yameenea hadi kwenye njia za kutembea na karibu kufikia majengo. Hali hii inaashiria changamoto kubwa kwa utoaji wa huduma za afya wakati wa majanga ya asili kama mafuriko.

Ni Choo cha umma kilichojengwa kwa mpangilio mzuri kikiwa katikati ya eneo lenye nyasi safi zilizo katwa vizuri. Mazingira yake ni safi na ya kupendeza ikionyesha juhudi za kuweka usafi na uzuri katika miundo nzuri ya huduma za msingi. Choo hicho kinaweza kuwa na miandiko au alama zinazoelekeza waume na wanawake na huenda kimezungukwa na miti mindogo au ua wa mapambo. Ni mfano bora wa huduma za kijamii iliyowekwa katika mazingira rafiki na salama.

Mwanamke ameketi kwa utulivu huku daktari aliyevaa koti jeupe na barakoa akimchanja. Wanapatikana katika eneo la mashambani ambapo mazingira yanaonyesha hali ya kijijini. Daktari anashika sindano kwa uangalifu akihakikisha usalama na usafi wa huduma. Mwanamke huyu anaonekana mtulivu na tayari kupokea chanjo ishara ya uhamasishaji wa afya hata katika maeneo ya mbali.

Daktari amevaa miwani na barakoa akishika sindano kwa uangalifu. Anavuta chanjo kutoka kwenye chupa maalamu ,akijianda kumchanja mgonjwa anayefuata. Kila hatua anafanya kwa umakini na umakini wa hali ya juu kuhakikisha usalama na ufanisi wa huduma. Ni picha ya kujitolea kwa wahudumu wa afya katika kulinda maisha ya wananchi.

Ni chupa ya dawa yenye vidonge vyeupe vya duara. Jina kwenye chupa linasomeka Easy Iron twenty five mg . Maelozo mengine yaliyoandikwa ni Certified Gluten-free ikimaanisha haina gluteni. Non-constipating yaani haisababishi kufunga choo na Gentile on stomach yaani laini kwa tumbo. Pia imeandikwa kuwa ianasaidia kuongeza nishati mwilini Support energy . Dawa hii virutupisho vya chuma kwa ajili ya afya bora ya damu na mwili.

Mwanamke mmoja amemshika mtoto wake kwa upole huku muuguzi akiwa mbele yao, akimpa mtoto matone ya chanjo ya Polio. Muuguzi amevaa mavazi ya kazi na anatumia dawa ya matone kinywani kwa ajili ya kinga dhidi ya ugonywa wa Polio. Ni hatua muhimu ya kulinda afya ya watoto wachanga katika jamii.

Nature's Bounty D3 1000 IU, ni suluhisho la muda mfupi kwa upungufu wa vitamini D mwilini. Husaidia kuimarisha mifupa, kinga ya mwili na afya ya misuli. Inapendekezwa kwa wale wenye viwango vya chini vya vitamini D, chini ya uangalizi wa daktari. Afya yako huanza na lishe sahihi.

Sanduku nne za chajo za zinaonekana zikiwa kwenye meza ya hosptali hii ni chajo dhidi ya homa ya majano aina ya inayotolewa katika wasafiri au watu waliomo maeneo hatalini. kila sanduku lina chupa kadhaa za chajo zikiwa zimefungwa vizuri kwa uhifadhi wa salama.

Daktari akiwa makini anapima mgonjwa shinikizo la damu, amevaa koti jeupe na anatumia kifaa cha kupimia pressure , kwenye mkono wa mgonjwa. Mgonjwa ameketi chini uku daktri akiangalia kwa makini vipimo vinavyoonekana kwenye kifa. Hii ni sehemu ya uchunguzi wa kawaida ya afya inayolenga kuhakikisha hali ya moyo na msutuko wa damu iko salama. Ni mfano wa huduma bora za afya kwa jamii.

Watoto wachache wadogo wanachota maji kutoka kwenye bomba la maji lakini rneo linalo zungumza bomba hilo ni chafu lenye plastiki takataka. Watoto hawa wamebeba chupa na vibuyu vidogo wakisubiri kwa zamu huku wakimimina maji kwa uangalifu. Wanaonekana wachanga lakini wakiwa na juhudi za kupata maji kwa ajiri ya matumizi ya nyumbani. Hali ya mazingira inaonyesha changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama, hasa katika maeneo yenye miundombinu duni.

Mama ameketi kitandani hospitali akiwa amebeba mtoto wake mchanga kwa upendo na utulivu. Mama huyo anaonekana bado yuko katika wodi wa akina mama waliowajifungua, akiwa amevaa nguo za hospitali au kanga na mtoto amefunikwa kwa blanket safi anamtazama mtoto wake kwa furaha. Ni ishara ya mapenzi ya mama na uzazi unafanikwa. Ni tukio ya upendo, maisha mapya na faraja ya familia.

Hapa ni mhamasishaji wa afya ya jamii au daktari akiwa amevaa vesti ya manjano yenye nembo ya polio. Anavuka eneo liliofurika maji huku akibeba chanjo ya polio mkononi. Licha ya mafuriko na changamoto za mazingira hajakata tamaa; hakuna kinachoweza kumzuia kuwafikia watoto wanaohitaji huduma hiyo muhimu ya afya. Ni mfano halisi wa kujitolea na uzalendo.

Mwanamke moja amevaa barakoa akishafisha bomba la maji kwa uangalifu chumba alipo kina mapango yalioandikwa kwa herufi kubwa safe water always drink protected boiled water maandishi haya yanahamishisha jamii kuhakikisha wanatumia maji safi na slama kwa afya bora na kujikinga na magonwa ya tumbo.

Barabara imejaa maji kutokana na mafuriko makubwa na lori moja limepoteza mwelekeo na kupinduka njia. Watu kadhaa wamekusanyika karibu wakijaribu kusaidia kwa hali na mali. Baadhi wanajaribu kuvuta lori hilo. Wengine wanatoa msaada kwa dereva aliye ndani. Ni hali ya dharura lakini pia ya mshikamano wa wananchi katika nyakati za matatizo.

Chupa sita nyeupe zenye nembo ya Zhephania Life Herbal Clinic zimepangwa kwa mpangilio mezani kila chupa inamaandishi yanayoeleza matumizi ya dawa ya miti shamba iliyo ndani ikilenga kusaidia afya ya tumbo na kusafisha mwili. Bidhaa hizi za asili hutumika kama sehemu ya tiba mbadala na afya ya kujikinga na maradhi.

Wanawake watatu wameketi chini wakiwa wanatazama kwa makini mbele yao mwanamke moja amelala juu ya mkeka au ardhi karibu naye kuna nesi mzee ameinama na amebonyeza tumbo la mwanamke huyo kwa uangalifu anaonekana kueleza jambo muhimu labda kuhusu afya ya uzazi au njia ya kujifungua salama .Wanawake walioketi wanaskiliza kwa makini macho yao yote yakiwa kwa nesi huyo ni mazingira ya mafunzo au huamazishaji wa kiafya.

Ni daktari Galazinga, anasema ana suluhisho. Anatoa tiba za mapenzi zinazodaiwa kufanya kazi, hirizi za mvuto na dawa za mapenzi kwa wapenzi waliopotea au wahaohitaji kuvutiwa zaidi. Pia anasema anatoa hirizi maalumu ya kuvutia upendo kutoka kwa mtu anayemtamani. Kwa maelezo zaidi, daktari Galazingia pia ameacha nambari yake kwenye tangazo hili.

Muuguzi aliyevaa barakoa ameshika sindano kwa mkono mmoja na chupa ndogo ya dawa kwa mkono mwingine. Anajiandaa kuchukua dozi sahihi kwa uangalifu, kuhakikisha usafi na usalama wa mgonjwa, huu ni mfano wa hudumu ya afya inayozingtia viwango vya kitaalam na tahadhari dhidi ya maambukizi.

Daktari ameketi mezani ndani ya chumba cha kliniki akizungumza kwa utulivu na mama mmoja aliyekiti mbele yake. Mezani kuna vidonge mbalimbali vikiwa kwenye pakiti vinavyosubiri kuandikiwa kulingana na ushauri wa daktari. Mama anasikiliza kwa makini huku daktari akieleza jinsi ya kutumia dawa hizo. Mazingira ni safi na utulivu yakiionyesha hali ya kuaminika katika huduma ya afya.

Excavator kubwa inaonekana ikibomoa jengo la zamani, kuta zikidondoka na vumbi likitanda hewani. Pembeni maafisa wawili wa serekali ya Kenya wamesimama wakifuatilia shughuli hio kwa makini. Wamevaa sare rasmi, ishara kwamba ubomoaji huu ni agizo la serikali. Watu wachache wanaangalia kwa mbali huku mashine ikiendelea kuvunja sehemu baada ya sehemu. Hii ni oparesheni ya kuhakikisha sheria za ujenzi na mipangilio ya miji zinafuatwa kikamilifu.

Mama amebeba mtoto wake mdogo kwa upendo akiwa ameketi penye kiti cha kliniki. Muuguzi aliyevalia sare ya safari ya hospitali anamsogezea mtoto matone ya chanjo ya polio mdomoni. Anatumia kijidonge maalum cha plastiki kumdondoshea dawa kwa angaliko. Mtoto anafungua mdomo, mdomo wake kwa msaada wa mama na muuguzi anahakikisha anapokea dozi kamili.

Ni dawa za asili zilizopangwa kwenye rafu, zikiwekwa kwenye chupa na mitungi ya dawa mbalimbali. Kuna chupa za asali safi pamoja na dawa nyingine za mitishamba zilizoandikwa majina ya kienyeji. Kwenye ndoo au vyombo tofauti kuna dawa za unga powder zenye rangi tofauti, kila moja ikiwa na matumizi yake maalum. Kuna mapicha, picha moja linaonesha mama akiwa na mtoto mgongoni, na picha zingine mkono zinazoungwa juu.

Watoto wanakuja wamesimama kwa mstari wakiwa na chupa zao za plastiki, wakisubiri kwa utulivu kujaza maji safi kutoka kwenye tanki la buluu. Tanki hilo limeandika We drink clean water donated by Hope care . Ni furaha tele kwani sasa wanapata maji safi na salama ya kunywa, asante Hope Care kwa kuleta matumaini na afya shuleni.

Aina nne tofauti za vidonge vya Vitamin D3 , kila moja ikiwa katika pakiti ya kipekee. Baadhi viko kwenye chupa za plastiki. Kila aina ina kiwango tafauti cha dozi, kama vile, one thousand IU , two thousand IU au zaidi kulingana na maitaji ya mtumiaji. Vitamin D3 husaidia kuimarisha mifupa ya meno na kinga ya mwili. Vidonge hivi hutumika kwa ushauri wa daktari au kama virutubisho vya lishe.

Chupa kubwa ya lita tano imejaa dawa ya kutibu kifafa. Rangi yake ni ya kahawia kama asali. Imeandikwa wazi epilepsy medicine . Dawa hii imetengenezwa kwa ajili ya kusaidia wagonjwa wa kifafa kudhibiti degedege na mashambulizi ya ghafla. Ni muhimu itumike chini ya usimamizi wa daktari kwa usalama na ufahamizi zaidi.

Manyumba zinateketea kwa moto mkali. Moshi mzito unafuka juu angani ukifunika paa la hizo nyumba. Moto unaonekana kutoka madirishani na milangoni ukiteketeza mbao na mabati. Hakuna mtu anayeonekana karibu na nyumba hio. Ni hali ya hatari na moto unaoendelea kusambaa kwa kasi. Miale ya moto inang'aa ikionyesha uharibifu mkubwa unaoendelea,

Muuguzi aliyevaa barakoa anampatia mtoto chanjo. Mama wa mtoto yuko karibu akimshika mtoto kwa upole ili amwendee vizuri. Muuguzi ameshika sindano kwa uangalifu akihakikisha anadunga kwa usahihi na kwa njia salama. Uso wa mtoto unaonyesha mshangao kidogo, lakini mama anamfariji kwa upendo. Mazingira ni safi yakionyesha chumba cha kliniki au kituo cha afya, kikiendelea na huduma muhimu ya kinga kwa watoto.

Ni wanawake watatu wazee wakiwa wamekaa chini kwa utulivu wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni yenye rangi na mapambo ya kiafrika .Kila mmoja wao anaonekana mwenye hekima na utulivu kwa maisha ya kijiini mbele yao kuna kiao kilichotengenezwa kwa mikono huenda kukiwa nafaka, matunda au bidhaa za nyumbani mandhari inonanyesha maisha ni kijani yenye utamaduni na mshikamano wa jamii.

Mwanaume mmoja anaangalia ubao mdogo mweupe uliobandikwa kwenye nguzo ya stima, ukiwa na maandishi ya mkono yanoyosema,' Dr.Chikonko, kumvuta mpenzi, biashara, nyota.'Amecha nambari lake la simu. Hili ni mojawapo ya matangazo ya mitaani yanayolenga watu wanaotafuta suluhisho la haraka kupitia njia za kienyeji au imani za jadi.

Sanduku ndogo la dawa limeekwa karibu na glasi ya maji likiwa limeeandikwa core supplement pack planet three. Karibu na hilo sanduku kuna vidonge vitano vya rangi tofauti, nyeusi, njano, nyekundu, nyeupe na vingine vya mchanganyiko . Hii ni pakiti ya virutubisho vya afya inayolenga kusaidia mwili kwa njia ya lishe ya ziada.

Wanafunzi waliovaa mashati ya njano na suruali za buluu, wamesimama kwa mistari, wakiosha mkono kwenye bomba nyingi, zilizopangwa mfululizo. Kila mmoja anatumia sabuni iliyoweka pembeni, kuhakikisha mikono imesafishwa vizuri. Huo ni mfano mzuri wa kuzingatia usafi na kuzuia magonjwa shuleni.

Ni chupa au kopo la CBD Pain Cream ambayo ni dawa ya kupaka kwenye viambato vya Cannabinoils CBD. Kiambato kinachotokana na mmea wa bangi lakini kisicholeta kilevi. Kirimu hii hutumiwa kupunguza maumivu ya misuli, viungo na kuvimba mwilini. Kwa kawaida hupakwa moja kwa moja kwenye eneo lenye maumivu na hufyonza haraka kupitia ngozi. Ni bidhaa inayopendwa sana na watu wanaopata maumivu vya viungo na kucheza, au wenye maambukizi ya arthritis

Ni sehemu ya mapokezi ya hosipitali ya meno iitwayo Fine Touch Dental Care. Mandhari ni safi na ya kuvutia ikiwa na counter ya kisasa na nyuma yake kuna Mhudumu au mpokezi anayetabasamu, ikikaribisha wagonjwa kwa upole na ukarimu. Pembeni kuna mapango machache ya huduma za meno au ratiba za kliniki, huku sehemu hiyo ikiakisi taluma ya usafi na huduma bora kwa wateja. Ni mazingira yanayotoa hisia ya utulivu kwa wanaokuja kutibiwa.

Wadi ya hosipitali imejaa wagonjwa waliolazwa kitandani wakipokea matibabu. Mmoja wao anaonekana ana jeraha kwenye magoti, damu ikiendelea kutoka kidogo licha ya kuwa na bendeji. Amefungwa drip maji ya dawa yakiingia polepole mwilini mwake kwa kupitia mishipa. Wauguzi wanazunguka kwa uangalifu kuhakikisha kila mgojwa anapata huduma anayohitaji. Ni mazingira ya matibabu yaliyojaa matumaini ya kupona.

Mama ameketi kwa furaha baada ya kujifungua mapacha wawili wenye afya. Wauguzi wawili wamesimama karibu naye, kila mmoja akiwa amebeba mtoto mmoja kwa upole. Ni tukio la furaha na baraka linaloonesha huduma bora ya afya kwa mama na watoto wachanga.

Watu wawili waliovaa mavazi meupe ya kujikinga wananyunyizia dawa katika soko la mboga. Mboga zote zimefungwa vizuri kwa nailoni ili zisiguzwe na dawa ya kuua wadudu. Ni hatua ya tahadhari kuwahakikisha usafi na afya ya bidhaa sokoni. Kazi hii inalenga kulinda walaji dhidi ya wadudu na magonjwa bila kuhatarisha usalama wa chakula.

Huu ni vitamin D3. Vitamin D3 yenye nguvu ya elfu hamsini IU kwa kila, kila mililita. Ni dawa muhimu kwa wale wenye nguvu nguvu wa vitami D. Inasaidia kuimarisha mifupa, meno na kinga ya mwili. Dawa hii hutolewa chini ya ushauri wa daktari na hautumiki bila ya maelekezo ya kitabibiu Kwa afya bora ya mifupa na mwili kwa jumla, zingatia kiwango sahihi cha vitamin D3.

Ni mwanaume aliyevaa vazi nyeupe ya kinga pamoja na barakoa na glovu akiwa shambani akinyunyizia mimea dawa kwa kutumia bomba la kunyunyizia. Anaonekanana makini akitembea kwenye mistari ya mimea uku dawa ikitokea kwenye bomba kwa shinikizo. Hili ni zoezi za kulinda mimea dhidi ya wadudu au magonjwa ikiwa sehemu ya juhudi ya kuhakikisha mazao yanakua salama na yenye afya. Mazingira yanaonyesha kazi ya kilimo ya kisasa kuzingatia usalama wa ukulima.

Mama mmoja anasafisha mikono yake kwa maji safi yanayotoka kwenye bomba jipya lililowekwa kijijini. Anashikilia bomba kwa mkono mmoja huku maji yakitiririka juu ya mikono yake kwa nguvu. Anaonekana akitabasamu kwa furaha, ishara ya shukrani na faraja kutokana na upatikanaji wa maji safi karibu na nyumbani. Bomba hilo linaweza kuwa sehemu ya mradi wa maendeleo au msaada wa kijamii kwa jamii hio.

Vidonge vya vitamini D3 vya rangi ya manjano vinaonekana, vidonge hivi ni vya umbo la mviringo au kidogo mirefu. Vinatumiwa kama virutubisho kusaidia mwili kunyonya kalshamu, kuimarisha mifupa, meno na kinga ya mwili, mara nyingi hutumiwa na watu wenye upungufu wa mwanga wa jua. Rangi ya manjano huwafanya kuonekana kwa urahisi na kuvutia.

Wanawake wawili wanatembea kwa taabu kwenye uwanja uliojaa mafuriko mmoja amebeba kuni kichwani huku mwingine akitumia fimbo akijiegeza ili asizame kwenye matope. Nyumba zilio karibu zimezingirwa na maji ishara ya adhari kubwa za mafuriko kwa jamii.

Watu wengi wameketi kwenye viti vya plastiki wakiwa wamevaa barakoa kwa uangalifu. Wote wameinua mikono yao juu huenda wakijibu swali au kuonyesha ushiriki katika mjadala. Inaonekana wanahudhuria kikao cha jamii kuhusu afya au maendeleo. Mzungumzaji yuko mbele yao akielezea jambo muhimu linalohusu maisha yao ya kila siku.

Watu wawili wamevaa mavazi ya kujikinga kikamilifu ovaroli ,buti nzito na barakoa wakisafisha takataka .wanainua takataka wakiondoa uchafu wa plastiki karatasi wanafanya kazi kwa umakini ilikuhakikisha mazingira yana baki safi na salama .Usafi wa mazingira ni nguzo muhimu ya afya ya jamii, na kazi yao ni ya kuheshimika na ya maana sana kwa ustawi wa watu wote.

Chanjo ya mmr ni chanjo muhimu inayolinda dhidi ya magonjwa matatu surua, measles matumbi tumbi mums na rubella tetekuanga chanjo hiyo utolewa kwa watoto katika umri mdogo kwa kawaida miezi nine na kuendelea ili kuzuzuia maambukioz hayo hatari yanayosumbua kwa urahisi mmr usaidia kuimarisha kinga ya mwili na kuzuia malipuko ya magonjwa haya katika jamii usalama bora inatolewa katika vituo vya afya vilivyosajiliwa .

Watoto wawili wachanga wamelazwa ndani ya incubator tofauti. Muuguzi mmoja amesimama karibu na incubator akitazama kwa makini hali ya mtoto vyombo vya kupima joto na oksigeni vinaonekana pembeni vikitoa mwanga hafifu. Chumba ni kimya ila kinaonyesha hali ya uwangalizi wa hali ya juu kwa hawa wachanga walio chini ya uwangalizi maalum hospitali.

Azithromycin 500mg inayojulikana kama aspirin 500 ni dawa ya kukinga na kutibu maambukizi ya bacteria kama vile mafua, homa ya mapafu na maambukizi ya koo uchukuliwa Kwa ushauri wa daktari na inasaida kuondoa maambukizi Kwa haraka hakikisha unamaliza dose kama ulivyo elekezwa.

Mwanamke aliyevalia kama mhamasishaji wa afya ya jamii anatembea mtaani huku akitangaza kwa kutumia kifaa cha kutangaza, kilichoshikiliwa mkononi. Anatoa ujumbe kuhusu afya au uduma fulani za kijamii kwa wananchi. Pembeni yake mwanamke mwingine anatembea naye, labda akimsaidia au akiwa sehemu ya tiba. wanapita kwenye barabara ya kijiji au mtaa wakiwa na lengo la kuwafikia watu moja kwa moja kwa njia ya mawasiliano ya moja kwa moja na ya wazi.

Daktari wamacho anachunguza macho ya mgonjwa kwa kutumia kifaa, kinachofanana na darubini kinachoitwa slit lamp,. Mgonjwa ameketi kimya mbele ya kifaa hilo wakati daktari akiangalia kwa umakini. Kifaa hiki husaidia kuona kwa undani sehemu za ndani za chicho kama cornea na retina, kwa ufanisi mkubwa hii ni hatua muhimu kwa uchunguzi wa matatizo kama presha ya macho, maambukizi, au matatizo ya kuona.

Mapokezi ya kliniki ya meno yanaonekana navivu na tulivu. Meza ya mapokezi imesimama mbele ikiwa na mchoro wa kuvutia ulioandikwa dental care. Juu ya ukuta kuna runinga iliowekwa ikionekana moja kwa moja juu ya meza hio. Karibu na mlango wa kuingilia, kuna mashine ya kuchukua alama za vidole. Inaweza kuwa inatumika kufuatilia kuingia na kutoka kwa wafanyikazi. Mazingira haya yanaonyesha huduma ya kisasa ya afya ya kinywa.

MMR II ni chanjo ambayo inayolinda dhidi ya surua, matumbwi tumbwi na rubela. Hutolewa kama sindano kwa watoto ili kuwakinga dhidi ya magonjwa haya hatari, imetengenezwa na kampuni ya MSD na ni salama na bora kwa kinga ya mda mrefu. Chanjo ni njia ya kujenga afya bora kwa jamii.

Daktari ameketi mbele ya mwanamke anayemshauri. Kichwani amevaa taa ndogo inayomulika moja kwa moja usoni mwa mgonjwa. Anaonekana kuwa daktari wa macho, akiangalia kwa makini macho ya mwanamke huyo. Mwanamke ameketi kimya akitazama mbele kwa utulivu. Chumba kina vifaa vya kawaida vya hosipitali na hali ni ya utulivu ya uchunguzi wa kitabibu.

Vidonge vya vitamini B3 ni virutubisho vinavyosaidia mwili kunyonya kalshamu kwa ufanisi. Hivyo, kuimarisha mifupa ya meno na mfumo wa kinga. Inapendekezwa kwa watu wanaopata mwanga mdogo wa jua, wazee, wanawake wajawazito au wenye upungufu wa vitamini D. Vidonge hivi, vidonge hivi humezwa kwa mdongo na hutumiwa mara moja kwa siku au kulingana na ushauri wa daktari. Ni salama na huongeza nguvu mwilini kwa ujumla.

Tabasamu na mazungumzo ya kirafiki yanafanya mazingira ya hospitali yaonekane ya kuvutia. Daktari wa meno anatoa maelezo kwa utulivu huku mgonjwa mdogo akiwa makini kumsikiliza. Vifaa vya kisasa vya matitabu vinaonekana nyuma, vikionyesha huduma bora za afya ya kinywa vinatolewa kwa watoto.

Wanaume wawili wakijaribu kujikinga dhidi ya wingi mkubwa wa panzi ambao wanaokaa kila mahali kama mvua ya mitaani. Panzi hao ni wengi ajabu wakiwa kwenye miili, nguo na vichwa vyao. Wanaume hao wanaonekana wakifunika nyuso zao kwa mikono au mavazi, wakihangaika kwa mshangao na taharuki. Mazingira yanaonyesha hali ya dharura ya uvamizi wa panzi. Tukio linaloweza kuathiri afya, utulivu na hata mazao ya chakula.

Mkono uliofunikwa kwa glovuya kijani unashikilia chupa ndogo ya dawa ilioandikwa Yellow Fever Vaccine, pamoja na sindano iliyo tayari kwa matumizi. Chanjo hii muhimu hutolewa kwa ajili ya kinga ya dhidi ya homa ya manjano. Hasa kwa wasafiri au kwa wakaazi wa maeneo yaliyo katika hatari. Mazingira yanaonekana safi na ya kimatibabu.

Daktari ako karibu na mgonjwa akimkagua sikio kwa kutumia kifaa maalum cha kutibu kinachoitwa otoskop. Daktari amevaa barakoa na glovu akielekeze kifaa hicho ndani ya sikio la mgonjwa kwa umakini mkubwa. Mgonjwa ameketi kimya akimruhusu daktari kufanya uchunguzi wa ndani ya sikio, labda kwa sababu ya maumivu kujaa au matatizo ya kusikia. Hii ni sehemu ya kawaida ya huduma ya afya ya masikio.

Mtaalam wa macho akiwa ameketi mbele ya mgonjwa akitumia kifaa maalum kinachofanana na darubini kuchunguza jicho moja kwa makini. Mgonjwa ameketi tulivu kichwa ikiwa kwenye sehemu ya kifaa tayari kufanyiwa uchunguzi. Ukutani kuna chati za macho zenye herufi za ukubwa tofauti vinatumika kupima uwezo wa kuona mandhari ya chumba yanayoonyesha huduma za kisasa za uchunguzi wa macho kwa lengo la kuhakikisha afya bora ya macho kwa kila mgonjwa.

Hili ni chanjo ya surua na rubela, dozi moja na milimita sufuri nukta tano ya chanjo ya surua na rubela ni muhimu sana kwa kinga ya mtoto dhidi ya magonjwa haya hatari. Chanjo hii huwakinga watoto dhidi ya madhara makubwa kama ulemavu wa kudumu au hata kifo. Wazazi wote wanahimizwa kuwapeleka watoto wao kupata chanjo hii mapema kwa afya bora ya badaye.

Watu kadhaa wamevaa mavazi meupe ya kujikinga, wakiwa na vifaa maalumu vya kunyunyuzia dawa. Wanatembea kwenye shamba kubwa wakinyunyuzia dawa ya kuua wadudu au magonjwa ya mimea. Huu ni utaratibu muhimu katika kilimo cha kisasa ili kuhakikisha mazao yanakomaa salama na kwa ubora wa hali ya juu.

Tunawaona madaktari wawili wakiuchunguza mgonjwa aliyevaa fulana ya kijani. Mmoja wa madaktari anashikilia kifaa cha kupima shinikizo la damu, huku mwingine akiandika matokeo kwenye daftari. Mgonjwa ameketi kwa utulivu mkono wake wa kushoto ukiwa juu ya meza. Madaktari hao wanafanya kazi kwa ushirikiano kuhakikisha afya ya mgonjwa inakaguliwa kwa umakini. Kifaa kinapotoa sauti ndogo daktari anapiga macho juu na kutabasamu kwa kuridhika.

Wahudumu wawili wa afya ya jamii pamoja na afisaa polisi wote wakiwa wamevaa barakoa wamesimama karibu na kituo cha kunawa mikono. Wanahamashisha jamii kuhusu umuhimu wa usafi wa mikono ili kujikinga na magojwa ya kuambukizwa hii ni hatua mhimu ya kuimarisha afya na usalama wa wananchi.

Daktari amevaa glavu na barakoa akimhudumia kwa uangalifu mwanamke mzee anayepokea chanjo. Mzee huyo ameketi kwa utulivu mkono wake ukitolewa tayari kwa sindano. Ni hatua muhimu ya kulinda afya yake dhidi ya magonjwa hatari. Huduma hii inaonyesha kujali kwa wazee wetu na umuhimu wa chanjo kwa kila kizazi.

Daktari wa macho akiwa karibu na mgonjwa aliyelala kitandani akifanyiwa uchunguzi wa macho. Mgonjwa huyo amevaa miwani ya rangi ya machungwa, iliyotolewa na daktari kwa madhumuni ya ukinga au kulinda macho wakati wa matibabu. Daktari anaonekana akichunguza, na kumpa maelekezo ya matibabu. Miwani hiyo ya machungwa huenda ni ya kinga dhidi ya mwanga mkali au kwa matumizi ya kinga maalum ya macho.

Mtu mmoja aliyevaa mavazi ya kinga ya manjano anachunguza pua ya ng'ombe kwa kutumia kifaa kinachofanana na thermometer ,anafanya kazi kwa makini akihakikisha ng'ombe huyu yuko katika hali mzuri ya kiafya. Hii ni sehemu ya uchunguzi wa mara kwa mara wa mifugo ili kugundua dalili za magonjwa mapema. Ni jukumu muhimu kwa afya na uzalishaji wa mifugo shambani.

Daktari wa Meno anavaa mavazi rasmi ya kazi, gauni jeusi la wauguzi ,barakoa, miwani yenye tochi na kofia ya plastiki ya buluu kichwani, anamkagua mgonjwa aliyelala kitandani ambaye amevaa miwani nyekundu. Mwanga wa tochi iliyoko kwenye miwani ya daktari inang'aa moja kwa moja ndani ya mdomo ya mgonjwa, huku daktari akichunguza kwa makini meno na fizi, ni mazingira ya kisasa ya matibabu ya meno yanayoonyesha usafi na utaalamu wa hali ya juu.

Ni mama mzee akiwa ameketi kwenye kiti akiwa ameshika uso anasikia uchungu wa sindano. Dakitari aliyevaa ovaroli ya njano yenye lebo ya polio akimchanja. Dakitari anashika sindano kwa uangalifu akitoa huduma kwa heshima na weledi. Mama huyo anaonekana nwenye umri mkubwa ishara kuwa kampeni ya chanjo ya pilio inawafikia watu wa rika zote sio watoto pekee. Ni tukio linaloonyesha juhudi za afya za kufika jamii hadi ngazi ya mtu mmoja kwa mmoja.

Muuguzi mmoja anaonekana akimbeba mtoto mchanga aliyezaliwa hivi punde. Amevaa barakoa usoni na miwani ya ulinzi huku kichwa chake kikiwa kimefunikwa kwa kofia ya plastiki ya hospitalini. Ingawa amevaa barakoa, macho yake yanaonyesha tabasamu la furaha. Mtoto amefunikwa kwa shuka jeukpe akiwa amelala kwa utulivu. Mikononi mwa muuguzi huyo. Mandhari ya chumba ni safi na ya hospitali. Ishara ya huduma ya kitaalamu na upendo wa maisha mapya.

Mkono mmoja umevaa glovi ya rangi nyeupe ukishikilia sindano iliyojazwa chanjo. Sindano hiyo inangaa chini ya mwanga wa chupa cha tiba. Kioevu ndani ya sindano kinatikisika taratibu na kidole cha gumba kinashikilia kwa umakini. Inaonekana kama maandalizi ya kuchanja mtu yanakaribia.

Chupa ndongo yenye kidonge cha kuongeza nguvu za tendo la ndoa iko mezani. Juu ya chupa kuna maandishi yalivyo andikwa tarehe ya kutengenezwa na ya kuisha muda wake. Kidonge lenye rangi ya bluu nyepesi.

Madaktari wawili wa meno wamevaa mavazi bluu ya hospitali na glovu. Mmoja amesimama juu ya mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha daktari wa meno. Anamshika akimchunguza mdomo huku mwenzake akiwa ameketi karibu naye kwa makini. Wakishauriana kwa sauti ya chini, zana za kitabibu ziko mezani karibu nao. Hii ni huduma ya afya ya kinywa na meno inayoonyesha umakini wa kitabibu.

Ni chanjo ya homa ya majano inayojulikana kama yellow fever fasini, kawaida huwekwa kwenye chupa ndogo ya glasi yenye label iliyoandikwa jina ya chanjo na maelezo mengi muhimu kama kipimo, tarehe ya mwisho ya matumizi na jina la mtengenezaji. Chanjo hii hutolewa kwa sindano na ni muhimu sana Kwa watu wanaosafiri kuenda maeneo yaliyoadhiriwa na homa ya majano, hasa Afrika na America ya kusini. Ni mojayapo ya chanjo zinazohitajika kimataifa kwa usalama wa kiafya.

Zephania Life Herbal Clinic ni suluhisho lako la afya kwa njia ya asili. Anatoa huduma ya detox kwa ajili ya kusafisha mwili wako dhidi ya sumu, uchovu na matatizo mengineyo kwa chakula. Tumia dawa za miti shamba zilizothibitishwa kusaidia mwili wako kurejea katika hali yake ya kawaida. Kwa afya safi na mwili mwenye nguvu. Tembelea Zephania Life Herbal Clinic leo.

Risperdal 4mg ni dawa inayotumika kwa usimamizi wa matatizo ya afya akili kama Schizophrenia na msongo wa mawazo, hupatikana kwa mfumo wa vidonge na huchukuliwa chini ya ushauri wa daktari. Matumizi sahihi ya Risperdal husaidia kurejesha utulivu wa akili na kuboresha maisha ya mgonjwa.

Ni mkutano wa wahudumu wa afya ya jamii pamoja na wahamasishaji. Mmoja wao amesimama akizungumza na kuelimisha kuhusu masuala ya afya au jinsi ya kuwadudumia wananchi vizuri. Wengine wote wameketi kwa mviringo kwenye viti vya plastiki wakimsikiliza kwa makini. Huu ni mfano mzuri wa kushirikiana kwa ajili ya kuinua ustawi wa jamii kupitia elimu ya afya.

Wanaume watano waliovaa mavazi meupe ya kujikinga pamoja na glavu, maski na barakoa wakiwa ndani ya chumba wakinyunyizia dawa. Kila mmoja anashika bomba au kifaa cha kunyunyizia wakifanya kazi kwa umakini na kwa upangilio. Dawa inatoka kwa shinikizo ikienea ukutani, sakafuni na kwenye samani. Hii ni sehemu ya shughuli ya kusafisha na kuua vijidudu au wadudu hatari kama hatua ya tahadhari ya kiafya au usafi wa mazingira.

Ni mama aliyevaa barakoa akimfundisha mtoto wake jinsi ya kunawa mikono kwa usahihi. Amesimama karibu na tangi la maji lenye bomba ambalo lina nembo ya UNICEF, likonyesha kuwa ni msaada kutoka kwa shirika hilo. Mama anaonyesha hatua kwa hatua jinsi ya kutumia sabuni na maji ya bomba. Huku mtoto akiangalia kwa makini mazingira yanayoonyesha juhudi za kuimarisha usafi na kuzuia magonjwa, hasa wakati wa changamoto za kiafya kama janga.

Katika eneo la mradi wa maji tunaona tanki kubwa la chuma lililosimama juu ya nguzo imara, wahandisi wawili wako juu ya tanki hilo wakikagua muundo na vifaa. Wahandisi watatu wanapanda ngazi polepole kuelekea juu wakiwa wamevalia kofia ya usalama na jaketi ya reflector .Huu ni ukaguzi muhimu wa miundo mbinu ya maji kuhakikisha usambazaji wa maji salama na wa kuaminika kwa jamii.

Hii ni kapsuli za solidi Vitamini D3 lenye kiungo cha kolekalsiferoli, aina ya vitamini D inayosaidia mwili kunyonya kalsiamu vizuri na kuimarisha mifupa. Kapsuli hizi ni za rangi ya machungwa na zimehifadhiwa ndani ya chupa. Ni maarufu kutumiwa na watu wenye upungufu wa vitamini D, hususan wakati wa baridi au kwa wale wasio na mwanga wa jua wa kutosha.

daktari wa meno amevaa mavazi ya kitibabu na anashika sponge yenye damu ishara kuwa amemaliza kung`oa jino la mgonjwa. Mgonjwa amelala kitandani mdomo wake ukiwa wazi au umefunikiwa kitambaa akiendelea kupata huduma ya baada ya kung`olea jino. Daktari anaonekana akihakikisha kuwa damu imesimama na mgojwa ampepata nafuu. Hii ni sehemu ya kawaida katika huduma za kliniki ya meno.

Daktari wa meno anamchunguza mgonjwa aliyeketi kwenye kiti maalum cha kliniki ya meno, vifaa vya kawaida kama skrini au mashine za kisasa vipo vinaonekana. Daktari anatumia utaalum wake kuhakikisha meno ya mgonjwa yanakaguliwa vizuri, huu ni utunzaji wa afya ya kinywa kwa njia rahisi lakini yenye ufanisi.

Ndani ya chumba cha ICUmadaktari waliovaa mavazi maalum ya upasuaji wanaendelea na operesheni nyeti. Mashine mbalimbali zimeunganiswa kwa mgojwa. Hali ni ya utilivu na umakini mkubwa kila hatua ikifanywa kwa uangalifu ili kuokoa maisha.

Ni chanjo wa MMR yenye ujazo wa mililita ishirini. Chupa hii imeandikwa wazi MMR vaccine 20ml na imewekwa juu ya meza ya hospitali karibu na chupa, kuna sindano zilizo tayari kwa matumizi zikionyeha kuwa chanjo hii iko tayari kutolewa kwa watu. MMR ni chanjo muhimu inayokinga dhidi ya suruwa au matumbitumbi na rubela, mjazo wa 20ml unaweza kuhudumia watu zaidi ya thelathini kila mmoja akipata dozi ya sufuri nukta tano ml. Mazingira ni ya safi na ya kiafya yakionyesha utayari wa huduma bora na chanjo.

Barabara imejaa maji baada ya mvua kubwa kunyesha. Tunaona magari yakiwa yamepanga mstari, kuna teksi, matatu na tuktuk tatu. Moja ya tuktuk iko pembeni ikiendeshwa Kwa makini kwenye maji ya mafuriko. Madereva wote wanajihadhari wakisubiri maji yapungue. Hali hii inaonyesha changamoto za miundo mingi lakini pia uvumilivu wa wasafiri katika mazingira makuu.

Chupa tofauti za virutumbisho vya kalsiamu zimewekwa mahali. Ya kwanza ni ya kampuni ya Nature made ya pili imeandikwa Pure na ya tatu inaitwa Mykind. Inaonyesha kua ni bidhaa ya kikampuni zote tatu ni chaguo bora kwa afya ya mifupa.

Jengo limeharibiwa vibaya baadhi ya kuta zinanaguka watu kadhaa wamesimama karibu wakilitazama kwa mshangao na huzuni wawili kati yao wamevaa reflector wakionekana kama maafisa wa usalama au wahudumu wa dharura wanaangalia kwa makini labda wakikagua maadhara au kupangua hatua za usaindizi mazingila ya naonyesha hali ya taadhari na umakini kufuatilia uharibifu huo.

Mwanamke mmoja amevaa barakoa ya uso akiwa ameketi kwa utulivu, huku muuguzi akimchoma sindano ya chanjo kwenye mkono wa juu. Mazingira ni ya kliniki au kituo cha afya yakiwa safi na nadhifu. Hii ni sehemu ya kampeni ya chanjo kwa kinga dhidi ya magonjwa kama COVID-19 au homa ya manjano.

Mama amebeba mtoto wake mchanga kliniki huku muuguzi akimpatia matone ya chanjo ya polio kwa uangarifu. Ni hatua mhimu ya kinga kwa mtoto dhidi ya ugonjwa hatari wa kupooza. Huduma hii ya afya ni ya msingi inasaaidia kulinda watoto na kuhakikisha taifa lenye afya njema.

Watu watano wanasafisha takataka, wanne ni wanawake na mmoja ni mwanaume ambaye pekee yake ndiye aliyevaa barakoa. Wanatumia mikono yao bila glovu kuondoa uchafu na takataka mbali mbali japo ni kazi ngumu na chafu wanafanya kwa bidii na moyo wa kujitolea. Kusafisha mazingira ni muhimu sana kwa afya ya jamii, kupunguza magonjwa na kuweka maeneo yetu safi na salama kwa wote.

Mwanamke amesimama ardhini akiwa amevaa vazi la rangi wa udongo na kilemba cha waridi kichwani. Pembeni yake kuna madumu mengi ya plastiki ya rangi tofauti yakisubiri kujazwa maji. Mandhari ya eneo liinaonyesha hali ya jua kali na ukame, huku watu wengine wakionekana nyuma wakihangaika na shughuli za kila siku za kutafuta maji.

Wodi ya hospitali inaonekana safi na tulivu ikiwa na vitanda vingi vilivyopangwa kwa mstari kwa mpangilio mzuri. Mashuka ni safi na vitanda vimetandikwa vizuri ikiwa tayari kupokea wagonjwa. Mazingira yanaonyesha usafi wa hali ya juu na utaratibu unaozingatiwa kwa uangalifu. Katika picha hii wagonjwa wachache au hakuna kabisa wanaonekana. Kiashiria ama muda wa pokua kujulikana au wodi mpya isiyo jaa.

Watu wanatembea kwa uangalifu kwenye barabara iliyojaa maji ya mafuriko, huku maji yakifika hadi kwenye magoti yao. Wengi wao wanabeba viatu mkononi wakiwa wamevikwa kaptura. Maji yanaonekana yenye matope na vumbi ikitirirka polepole. Watu hao wanaonyesha uvumilivu na tahadhari wakielekea mahali fulani licha ya changamoto za hali ya hewa. Ni picha inayodhihirisha maisha ya kila siku wakati mvua nyingi na miundo mbinu isiyopitika vizuri.

Mzee mmoja ameketi kwa utulivu anapokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Mkono wake unafutwa kwa pamba kabla ya sindano kuchongwa polepole. Ni ishara ya kujali afya yake na kuchukua hatua za kujikinga na magonjwa hatari. Chanjo ni kinga na wazee pia wana haki ya kuishi maisha marefu na yenye afya.

Daktari anampatia mtoto chanjo mama mtoto akiwa amemshika kwa upole kwenye mapaja yake. Daktari huyo ameweka sindano kwa uwangalifu kwenye mkono au paja la mtoto na amevaa glavu na barakoa kwa usalama. Mama anaonekana akimfariji mtoto au akihakikisha yuko tulivu wakati wa kuchanjwa, mazingira ni ya kliniki au kituo cha afya yanaonyesha huduma muhimu za kinga kwa watoto wachanga dhidi ya magonjwa hatari. Ni picha ya upendo wa mzazi na huduma bora za kiafya ya jamii.

Mtoto anawekwa alama kwenye kidole chake baada ya kupata chanjo ya polio. Alama hiyo ni rangi ya bluu au zambarau, ikiwa ishara ya kuthibitisha kuwa mtoto huyo tayari amepokea chanjo. Mkono wa muhudumu wa afya unaweza kuonekana akimalizia kuweka alama hiyo kwa uangalifu. Hii ni sehemu ya kampeni za afya za kuhakikisha watoto wote wanapata kinga dhidi ya ugonjwa wa polio.

Muuguzi amevaa barakoa akiwa makini kabisa. Anashika sindano kwa uangalifu, akivuta chanjo kutoka kwenye chupa maalum ya chanjo. Anaangalia kiasi sahihi kwa umkini kabla ya kumchanja mgonjwa anaye msubiri. Ni hatua muhimu ya kuhakikisha afya na kinga dhidi ya magonjwa hatari, huduma bora na usalama kwanza.

Nyumba ya mabati imejaa maji kutokana na mafuriko makali. Maji yamefika hadi magoti na watu wawili au watatu wanasimama ndani ya maji hayo wakitafuta njia ya kusaidia. Wengine wanajaribu kuokoa vifaa vyao huku wakitembea kwa tahadhari ndani ya nyumba iliojaa maji. Hali ni ya huzuni na wasiwasi lakini wanajaribu kuvumilia changamoto hiyo.

Mama mzee anapokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Anaonekana mtulivu na mwenye imani, huku mkono wake ukiandaliwa kwa sindano. Chanjo hii ni hatua muhimu katika kumlinda dhidi ya magonjwa hatari. Huduma ya afya inamfikia kila kizazi.

Kijana aliyevaa mavazi meupe ya kujikinga pamoja na barakoa na glavu wakiwa shambani anashika bomba refu la kunyunyizia dawa ambalo lina mashimo kadha na anyunizia mimea kwa uangalifu .Dawa hiyo inaweza kuwa ya kuua wadudu au kuzuia magonjwa wa mimea mazingira ya shamba yanonyesha mimea yaliyo pangwa vizuri na uvuke mdogo unaoonekana kutoka kwenye bomba wakati wa kunyunyizia hii ni ishara ya kilimo ya kisasa yenye tahadhari ya kiafya na usalama wa mazingira.

Ni mzee mwenye ndevu nyeupe akiwa ameketi kwa utulivu akipokea chanjo kutoka kwa daktari. Daktari huyo amevaa mavazi blue na anashika sindano kwa uangalifu akimchanja kwenye mkono wa juu. Uso wa mzee unaonyesha utulivu na kukubali huduma ,akionekana kuwa tayari kulinda afya yake. Hili ni tukio linalosisitiza umuhimu wa chanjo kwa watu wa rika zote, wakiwemo wazee katika jamii.

Daktari akiwa pamoja na wahamasishaji wa afya ya jamii wanatoa matone ya chanjo kwa mtoto mchanga. Mama anamshikilia mtoto kwa upole huku kujidondoshea ikielekezwa kwa makini mdomoni mwa mtoto. Hii ni sehemu ya kampeni ya chanjo inayolenga kulinda watoto dhidi ya magonjwa hatari kama polio. Mazingira ni safi na ya kuaminika, ikionyesha huduma bora za afya zinazotolewa kwa jamii moja kwa moja.

Mkulima mmoja amevaa mavazi meupe ya kujikinga akinyunyizia dawa kwenye mimea kwa uangalifu. Hii ni njia ya kisasa ya kulinda mazao didi ya wadudu na magonjwa kinga hii Umsaidia mkulima kuepuka kemikali wakati anapotunza mimea yake kwa bidii.

Azithromycin 500 mg ni aina ya dawa ya anti-biotic inayotumika kutibu maambukizi mbalimbali yanayosababishwa na bacteria. Hii ni pamoja na maambukizi ya koo, mapafu, sinus , masikio, ngozi na pia baadhi ya magonjwa ya zinaa. Dawa hii humezwa kwa mdomo na mara njingi hupewa kwa siku kadzaa kulingana na maagizo ya daktari. Ni muhimu kutumia Azithromycin 500 mg kwa usahihi na kutumia dose yote ili kuzuia usugu wa bacteria.

Daktari wa meno akiwa amesmama juu ya mgonjwa aliyelala kwenye kitanda cha daktari, tayari kufanyiwa uchunguzi wa meno, daktari amevaa glovu, barakoa na mwangaza wa kichwani. Akitumia vifaa malum kumwangalia mgonjwa mdomonI. Kando na kitanda kuna mashine za kisasa za kijiditali bali zikiwa na skrini, kamera za ndani ya mdomo na vifaa vya kusafisha au kuchunguza kwa undani. Mazingira ni safi na ya kisasa na yanaonyesha huduma za hali ya juu za kitabibu.

Wanawake wanne wa jamii ya Kimasai wanatembea kwa utaratibu barabarani kila mmoja amebeba dumu la maji la lita ishirini kichwani. Wamevaa mavazi ya kitamaduni ya rangi angavu na shanga shingoni na mikononi. Madumu yamefungwa vizuri kichwani kwa vitambaa, ili yasiteleze, wanatembeakwa mwendo wa kawaida huku wakizungumza kwa sauti ya chini. Ni mchana wa jua kali lakini wao wanaendelea na safari yao ya maji kwa utulivu na ustamilifu.

Cholecalciferol Capsules USP Super D three ni vurutubisho vya vitamini D three vinanyosaidia mwili kunyonya calciamu na kuimarisha mifupa na meno. Hizi ni capsuli za kulowea mwili haraka, yenye kipimo cha juu cha vitamini D three . Dawa hii hutumia husaidia kutibu au kuzuia upungufu wa nguvu ya vitamin D, hasa wanaopata mwanga mdogo wa jua au matatizo ya mifupa kama austia process inapaswa kutumika kwa ushauri wa daktari au mtaalamu wa kiafya.

Mama amelala hospitalini akiwa amemshikilia mtoto wake mchanga kwa upendo mkubwa. Wote wawili wako salama na uso wa mama umejaa tabasamu la furaha na shukrani. Ni wakati wa kipekee wa maisha mapya kuanza. Wahudumu wa afya wamehakikisha usalama wa mama na mtoto. Ni ushuhuda wa huduma bora za uzazi.

Chupa tofauti za dawa za miti shamba zimepangwa mezani. Kila moja ikiwa na jina lake na matumizi maalum. Dawa hizi za asili huamini kutibu magonjwa mbalimbali.

Mama mmoja ameketi kitandani akiwa bado amevaa sare ya hospitali, akimshikilia mtoto wake mchanga kwa upendo. Mtoto amefunikwa kwa shuka jeupe akilala kwa utulivu mikononi mwa mama yake. Wote wako ndani ya wodi ya hospitali na hisia za furaha na upendo zinaonekana wazi katika taswira hii ya kipekee ya uzazi.

Muuguzi anampatia mtoto chanjo. Mama wa mtoto yuko karibu akimshika mtoto kwa upole ili amwendee vizuri. Muuguzi ameshika sindano kuwa uangalifu akihakikisha anadunga kwa usahihi na kwa njia salama. Uso wa mtoto unaonyesha mshangao kidogo lakini mama anamfariji kwa upendo. Mazingira ni safi yakiyonyesha chumba cha kliniki au kituo cha afya kikiendelea na huduma muhimu ya kinga kwa matoto.

Darasani mwalimu yuko pamoja na mwanafunzi wa darasa la chini. Mwanafunzi mmoja amesimama mbele ya darasa, akimuiga mwalimu kwa kuzungumza mbele ya wenzake. Wanafunzi wengine wameketi wakimskiliza kwa makini, wengine wakitabasamu. Ni hali ya kujifunza kwa furaha amabapo watoto wanahamasishwa kuwa jasiri na kujiamini. Mazingira ni safi yenye upendo na ujifunzaji wa vitendo.

Nyumba ya mabati imeharibiwa kabisa na mafuriko. Mabati yameporomoka na mengine kusukumwa mbali na nguvu ya maji. Udongo umechimbika na maji ya tope yamejaa kila mahali. Ni ushahidi wa uharijifu mkubwa uliosababishwa na mvua kubwa na mafuriko yaliyovuka mipaka. Mandhari yote yanaonyesha hathari kali za maafa ya asili.

Chupa kadhaa za chanjo ya MMR II zimepangwa vizuri kwenye meza ya huduma za afya. Chanjo hii ni muhimu kwa kuhudumia magonjwa matatu hatari kwa watoto, surua, makende na rubella. Kila chupa imeandikwa wazi MMR II na imehafaliwa kuungalifu kwa kuhakikisha ubora wake ni hatua muhimu katika kulinda afya ya jamii, hasa watoto wadogo.

Ni tangazo linaloonyesha SIHA HEADACHE SOLUTION ,tangazo linaonyesha mtu aliyeshika kichwa kutokana na maumivu makali, karibu na yeye kuna maandishi yanayomtangaza SIHA HEADACHE SOLUTION dawa inayosemekana kutibu na kumaliza kabisaa maumivu ya kichwa. Tangazo hili pia linatoa mawasiliano ya daktari Ismail kwa yeyote anayetaka suluisho la haraka na salama.

Ajali mbaya imetokea katikati ya lori la mafuta na lori lingine. Na moja ya malori hayo limewaka moto. Watu wamekusanyika karibu na eneo hilo wakiwa na mipira ya maji, wakijitahidi kuzima moto huo mkubwa. Ni hali ya taharuki huku wengine wakisaidia na wengine wakitazama kwa hofu.

Kifriji maalum cha kubebea chanjo kimefunguliwa kikionyesha mpangilio wa ndani. Ndani kuna chupa za maji zilizolalishwa ili kusaidia kuweka chanjo katika hali ya baridi. Chanjo mbali mbali zimepangwa vizuri pamoja na vidondoshea vya kutoa matone kwa watoto. Kifriji hiki ni kidogo na kinachobebeka kwa urahisi. Ikitumika hasa wakati wa kampeni za chanjo, maeneo ya vijijini au nyumba kwa nyumba. Kuhakikisha chanjo zinasalia salama na zenye ufanisi.

Chupa ya dawa ya miti shamba imeandikwa ngiri sugu imewekwa juu ya sakafu nyekundu ikiwa peke yake. Lebo yake imeandikwa kwa maandishi makubwa na juu kuna tarehe ya kutengenezwa. Muundo wa chupa ni wa plastiki ya kahawia na mfuniko mweupe umefunga vizuri. Hakuna maelezo ya wazi kuhusu kilicho ndani ila inaonekana ni dawa ya asili kwa matatizo ya ngiri.

Mama moja aliyevaa glovu na barakoa anahudumia mwanamke mjamzito, ambaye anaonekana kuwa na uchungu mkubwa karibu kujifungua. Wako nyumbani sio hospitalini. Mama anayehudumu anaonekana mwenye tahadhari na huruma akimshika mjamzito kwa upole na kumtia moyo. Mwanamke mjamzito ameshika tumbo lake kwa maumivu akipumua kwa nguvu huku akiunga mkono ili apate faraja.

Daktari anafanya uchunguzi wa maskio ya mgonjwa kwa kutumia kifaa maalum. Anachunguza kwa makina kuhakikisha, hakuna maambukizi, maumivu au vitu vya vigeni. Ni sehemu muhimu ya huduma ya afya ya msingi inayosaidia kugundua matatizo mapema kabla hayajawa makubwa.

Mgonjwa amelala huku akiwa na kifaa cha oksijeni kimewekwa puani. Pembeni yake kuna nasi aliyevaa sari ya afya kumsaidia kwa upole. Kuhakikisha bomba la oksijeni limekaa vizuri. Mgonjwa anaonekana dhaifu lakini anatuzwa kwa makini na nesi. Anajitahidi kumpa faraja na huduma bora. Hii ni picha ya huduma ya afya karibu inayolenga kuimarisha upumuaji wa mgonjwa aliye na changamoto za kiafya.